Mashine mbili za ATM zenye rangi ya bluu iliyokolea na kijani, zikiwa tayari kutumiwa na watu wanaohitaji kutoa pesa taslimu, ambapo pembeni kuna mwanaume aliyevaa sweta ya bluu iliyopauka, na suruali ya bluu iliyokolea akiwa anapita karibu.

Wafanyakazi wa benki wanawake kwa wanaume, wakiwa wamevaa suti za rangi mbalimbali kama vile: kijivu, nyeusi, bluu pamoja na nyeupe, wamesimama mbele ya bango lao la benki kwa ajili ya picha ya pamoja.

Bango la matangazo la benki, ikiwa na picha ya mwanaume mmoja aliyevaa shati la kahawia. Akiwa na tabasamu huku akiwa anapakua aplikesheni inayotoa huduma za kibenki.

Risiti ya benki yenye rangi nyeupe, kijani na bluu mkolezo ikiwa na taarifa za msingi za akaunti ya mteja, kama vile salio la pesa lililobaki kwa wakati huo, historia ya miamala iliyofanyika pamoja na taarifa nyingine za ziada.

Bango la tangazo la huduma za kibenki kutoka kwenye benki ya "equity" lenye rangi nyekundu na maandishi meupe yanayosema; "furahia uhuru wa huduma za kibenki kupitia simu yako kwa urahisi popote ulipo wakati wowote".

Mteja wa benki akiwa anatoa pesa dirishani kwa afisa wa benki, huku afisa huyo akisukumia kadi nyekundu kwa mteja, chini ya dirisha linalomtenganisha yeye, pamoja na mteja.

Vilevi mbalimbali vikiwa vimepangwa kwenye meza ambayo ipo kwenye baa, tayari kwa ajili ya kuandaliwa na tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja ambao wanakuja katika baa hiyo, kwa dhumuni kubwa la kujifurahisha na kupata starehe.

Mwanadada mrembo aliyevaa shati ya mikono mirefu na viatu vyeupe, huku chini akiwa amevaa suruali, akiwa amesimama mbele ya kaunta ya baa yenye mhudumu wa kiume, aliyevaa shati jeusi, wote wakiwa wameweka pozi kwa ajili ya kupiga picha.

Kaunta ya baa ikiwa imejaa vinywaji vya aina tofautitofauti, huku nyuma kukiwa na televisheni pamoja na makabati yaliyo jaa vinywaji, na mbele kukiwa na viti vinne vyenye rangi nyekundu.

Gari lenye rangi nyeupe, likiwa limeegeshwa ndani ya ukumbi wa maonyesho ya magari likiwa na muundo wa kuvutia na paa jeupe na vioo vya pembeni vyeusi na lenye mwonekano wa kisasa.

Gari jeupe aina ya Kia, lililopaki kwenye eneo la maegesho ya magari ndani ya soko kubwa la magari; linalojulikana kwa jina la kigali, yakiwa yamepangwa pamoja na magari mengine, kwa ajili ya biashara ya uuzaji wa magari.

Gari lenye rangi nyekundu likiwa kwenye kituo cha kuuzia magari likiwa linakaguliwa, huku milango yake yote ya mbele ikiwa imefunguliwa kuhakikisha kama liko sawa na linafanya kazi ipasavyo kabla ya kuuzwa.

Magari mawili yaliyoko katika ofisi ya wauza magari, yakiwa chini ya paa la bati; moja likiwa na rangi ya kijivu iliyokoza huku mlango umeachwa wazi na lingine likiwa limefunikwa na turubai, lenye rangi ya kahawia iliyopauka.

Uwanja uliopakiwa na magari mengi meupe aina ya "Mazda". Yaliyojipanga katika mistari iliyokuwa imefatana ndani ya uzio, ambao nje yake kuna miti ya kijani pamoja na ghorofa, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Gari jipya lililotoka kufunguliwa, ambapo uskani wa dereva, kiti cha dereva, gia ya dereva pamoja na siti ya abiria pembeni ya dereva, zikiwa zimefunikwa na mifuko ya plastiki.

Gari jipya likiwa limeshushwa kutoka kwenye makontena ya usafirishaji, likiwa tayari kupelekwa kwenye soko la magari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mbalimbali wenye uhitaji wa magari ya aina hiyo.

Kikapu cha kukusanyia sadaka kikiwa kina rangi nyekundu pamoja na maandishi ya njano, kikiwa kimeshikiliwa tayari kwaajili ya kukusanya sadaka kutoka kwa wahumini ambao wanakuja katika ibada katika kanisa hilo

Duka dogo la rejareja lililokuwa wazi, likiwa na bango kubwa lenye picha ya maziwa na mtindi, huku mteja mmoja wa kiume aliyevaa shati jekundu akisikilizwa na kuhudumiwa kwa makini na mwenye duka.

Ndani ya duka la maziwa, kuna mashine ya kujazia maziwa kwenye vyombo vya wateja yenye rangi ambayo ni bluu na nyeupe, ikiwa tayari kwa matumizi na kuwahudumia wateja wanaohitaji huduma hiyo.

Duka kubwa linalouza maziwa likiwa wazi huku ndani kukiwa na mashine kubwa yenye rangi nyeupe, bluu, nyekundu pamoja na kijani ikiwa tayari kwa ajili ya kutumika kwa kujaza maziwa kwenye vyombo vya wateja wenye uhitaji.

Duka la rejareja la maziwa likiwa wazi lenye mashine ya kujaza maziwa kwenye vyombo vya wateja, ambapo mmiliki wa duka hilo yupo ndani akifanya usafi ili kuhakikisha mazingira ni safi na yenye kuvutia wateja.

Mashine ya maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe ambayo inatumika kujaza maziwa kwenye vyombo vya kuhifadhia maziwa, ikiwa ndani ya duka tayari kwa ajili ya kutumika na wateja wenye uhitaji wa bidhaa hiyo.

Ndani ya duka la maziwa kuna mashine mbili za kujazia maziwa kwenye vyombi vya wateja, huku pembeni yake zikiwa zimepakana na mashine nyingine mbili maalumu kwa ajili ya kujaza mafuta.

Duka la maziwa lenye mashine kwa ajili ya kujaza maziwa katika vyombo vya wateja ambali lina rangi ya kijani na nyeupe likiwa liko wazi tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja wenye uhitaji.

Duka la maziwa lenye milango ya chuma iliyopakwa rangi ya kijani, ndani kukiwa na mashine na kujaza maziwa likiwa lipo wazi, huku mwenye duka akiwa anaongea na kumuhudumia mteja wake wa kike.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya jokofu kubwa, lililohifadhi maziwa kutoka kwa makampuni mbalimbali yanayozalisha maziwa, wakishauriana kwa makini juu ya aina gani ya maziwa wachukue kutoka kwenye duka hilo la maziwa.

Duka la kisasa la maziwa lenye mashine ya kujaza maziwa moja kwa moja kwenye vyombo vya wateja, limepambwa kwa rangi za bluu na nyeupe huku likiwa na maandishi yenye mvuto wa rangi nyekundu na nyeusi.

Duka la maziwa lenye mashine kubwa ya kujazia maziwa ,yenye rangi ya bluu, kijani, nyekundu na nyeupe huku ikiwa na lebo yenye picha ya ng'ombe wawili, ikiwa tayari kwa ajili ya kutumika.

Duka la maziwa lenye dirisha ambalo lina rebo kubwa ambayo inayoonyesha bidhaa mbalimbali ambazo linauza kama vile maziwa , mtindi pamoja na aiskrim. Likiwa na mashine kwa ajili ya kujaza maziwa tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja wenye uhitaji.

Mwanamke mwenye nywele fupi aliyevaa fulana yenye rangi ya chungwa, akiwa na barakoa nyeusi akijaza chupa ya lita tano ya maziwa kutoka kwenye mashine ambayo inatoa maziwa.

Mwanaume mwenye kipara, aliyevaa shati jeupe na mikono mirefu, huku akiwa amechomekea kwenye suruali yenye rangi ya kijivu, akiwa anajaza kikombe chake cha maziwa katika mashine ya kujazia maziwa.

Wateja wenye jinsia ya kiume wakiwa wamekaa kwenye duka, linalouza maziwa huku wakiwa wameshika vikombe vyao vilivyo jaa maziwa, wakiwa wameweka pozi kwa ajili ya picha pamoja huku wakiwa na nyuso za furaha.

Duka la maziwa ambalo lina mashine inayotoa maziwa safi na yaliyochemshwa moja kwa moja kwa mteja, kwa kiasi ambacho anakihitaji huku huyo mteja akiweza kuchagua kiasi cha maziwa, na kulipia kwa pesa taslimu ama kwa njia ya simu.

Duka linalouza maziwa, pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na maziwa, huku likiwa na mashine ya kujazia maziwa, likiwa limekwisha funguliwa, tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja wenye uhitaji wa haraka wa maziwa ama bidhaa nyinginezo.

Duka la maziwa lenye rangi ya bluu na nyeupe huku likiwa na bango lenye picha ya ng'ombe likiwa wazi kwa ajili ya kuwahudumia wateja wenye uhitaji mkubwa wa maziwa.

Duka likiwa na mashine mbili; moja ikiwa ni ya kutolea mafuta ya kupikia na nyingine ikiwa ni ya kutolea maziwa, tayari kwa ajili ya kutumika kwa wateja ambao wanaohitaji maziwa pamoja na mafuta ya kupikia.

Duka la maziwa, ambalo ndani yake lina mashine kwa ajili ya kujaza maziwa pamoja na bidhaa zingine kama vile; mayai, mikate pamoja na donati. Likiwa limefunguliwa, tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja wake.

Mteja mwenye jinsia ya kiume aliyevaa shati jeupe, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kujaza maziwa, huku akijaza chombo chake na maziwa kwa madhumuni ya kuyanywa yeye mwenyewe.

Wafanyakazi watatu wa kiume, waliovaa nguo za rangi tofautitofauti kama kijani, nyeusi na rangi ya uwaridi; wakishirikiana kubeba mashine ya kujaza maziwa, kwenye duka linalouza maziwa na bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa.

Duka la maziwa linalouza bidha mbalimbali kama vile maziwa, mtindi, ugali, keki pamoja na mayai, huku likiwa na bango kuubwa likionyeaha picha ya bidhaa hizo, ambazo zipo katika rangi nyeupe pamoja na bluu.

Mashine kubwa inayotumika kwenye kujaza maziwa; yenye rangi ya bluu, kijani na nyeupe, huku ikiwa na lebo yenye picha mbili za ng'ombe, ikiwa kwenye duka maalumu linalouza maziwa.

Duka linalouza maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa, likiwa linarangi ya bluu na nyeupe likiwa tayari limeshafunguliwa kwaajili ya kuwahudumia wateja wenye huitaji wa maziwa au bidhaa nyinginezo ambazo wanaziuza.

Duka la maziwa ambalo lipo wazi, huku muhudumu wa dukani akiwa anawahudumia wateja wawili waliokwisha kufika hapa dukani na kuketi huku wakiwa wanasubiri kupewa huduma.

Duka la maziwa lilikuwa na mashine ya kujazia maziwa, huku ukutani kukiwa na picha iliyobandikwa ikionyesha bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile mtindi, likiwa limefunguliwa kwa ajili ya kupokea wateja wenye uhitaji.

Duka la maziwa lililopakwa rangi ya bluu na nyeupe, likiwa lipo wazi kwa aili ya kuwahudumia wateja. Huku ndani ikiwa na meza na mibango kubwa, ambayo ina maandishi na picha ya bidhaa nyingine wanazoziuza kama vile mayai, mtindi na maziwa mana.

Kijana aliyevaa fulana ya kijani, ndala na suruali yenye rangi ya kahawia akiwa amefika kwenye duku linalouza maziwa ambalo tayari liko wazi akiwa anasubiri mhudumu wa duka hilo aje amuhudumie.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe, akiwa amesimama ndani ya duka lake la maziwa, huku nyuma yake kukiwa kuna mashine kwa ajili ya kujaza maziwa kwa ajili ya wateja wake, akiwa amefungua duka lake tayari kwa ajili ya kuuza maziwa.

Duka la rejareja linalotoa huduma na kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile maziwa, vitafunwa, na pamoja na wakala, likiwa liko wazi, huku kukiwa kuna mteja wa kiume akiwa tayari anahudumiwa.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati jeupe ambaye ni mtu mzima, akiwa ameweka chupa yake kwenye mashine ya kujazia maziwa kwa ajili ya kujaza chupa yake na maziwa, huku mwanamke akiwa anamwangalia.

Fundi seremala wa kike akiwa yupo kazini akichonga mbao. kwa uangalifu kwa ajili ya kutengeneza samani zitakazouzwa, kwa wateja ili aweze kujipatia kipato cha kujikimu.

Duka linalouza samani mbalimbali kama vile makochi na vitanda likiwa lipo wazi, huku mteja mmoja akiwa amekaribia dukani akiwa amekaa kwenye kochi moja wapo kwa dhumuni la kuangalia uimara wa makochi wanayoyatengeneza.

Duka la samani lililopambwa kwa ustadi, likiwa limejaa samani nzuri na za kipekee kama makochi ya kuvutia yenye rangi maridadi kama: Njano, kijivu, bluu na nyekundu ambazo huvutia macho ya mteja mara moja anapoingia dukani.

Meza iliyochongwa na kutengenezwa na mbao, ambayo tayari imeshamalizika na ipo tayari kwa ajili ya kuuzwa, na imewekwa katika duka ambalo linauza samani kwa ajili ya wateja wenye uhitaji wa bidhaa za aina hiyo.

Muuzaji wa samani akiwa anaonyesha samani mbalimbali anazoziuza, kama vile sofa seti ya kijivu yenye kigoda ikiwa na mito miwili yenye rangi tofauti tofauti ya kupendeza; tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mafundi seremala wawili wakiwa wanashirikiana katika kuchonga mbao, ili waweze kutengeneza samani za aina mbalimbali kama vile vitanda, makabati na meza, ili wapate kuwauzia wateja wenye uhitaji wa bidhaa hizo.

Duka kubwa lenye samani mbalimbali ambazo ni nzuri kama vile viti, makochi, meza, makabati pamoja na mapazia likiwa limefunguliwa tayari kwaajili ya kuhudumia wateja.

Duka la samani lililotoa bidhaa zao nje kandokando ya barabara kama vile meza, viti ,pamoja na makochi, kwaajili ya kuwaonyesha watu mbalimbali ambao watapita katika barabara hiyo ili waweze kununua.

Makochi yenye rangi ya kijivu iliyokolea huku ikiwa na mito mitatu, miwili ikiwa ya njano na moja ikiwa na rangirangi kadhaa. Yakiwa yamewekwa nje ya duka la samani kandokando ya barabara, tayari kwa ajili ya kuuza kwa wateja wenye uhitaji wa samani za aina hiyo.

Fundi seremala akiwa katika harakati zake za kuchonga mbao ili kutengeneza samani, huku nyuma yake kukiwa na wateja wawili wakiwa wanaongea na fundi mwingine ambao wapo katika maelewano ya bei kwa ajili ya bidhaa hizo.

Duka kubwa la samani likiwa limefunguliwa tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja wake samani kadhaa, kama vile meza, viti, makabati, picha za ukutani, vioo pamoja na vitanda.

Duka kubwa lenye samani mbalimbali kama vile: makochi, viti, meza, makabati pamoja na vitanda vya aina mbalimbali; tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Binti mmoja amesimama mbele ya kaunti ya mapokezi ya hoteli akihudumiwa na kusikilizwa kwa makini na wahudumu wawili wa kike waliovaa mashati meupe yenye mikono mifupi, huku mmoja wao akiwa amejifunga hijabu.

Mwanaume aliyevaa shati la mikono mifupi na suruali ya kijivu iliyokoza, akiwa amesimama mbele ya kaunta ya mapokezi ya hoteli, huku anahudumiwa na muhudumu wa kike aliyevaa koti jekundu na shati jeupe akimpa maelekezo zaidi juu ya hoteli hiyo.

Soko likiwa na wafanyabiashara mbalimbali ambao wamejikita katika kuuza mboga mboga za aina tofauti kama vile mboga za majani, biringanya, nyanya, na vitunguu kwa ajili ya wateja wote wenye uhitaji wa vitu hivyo.

Wafanyabiashara wawili mmoja akiwa ni mwanamke na mwingine akiwa ni mwanaume wakiwa wapo sokoni wakiuza mbogamboga za aina mbalimbali kama vile: nyanya chungu, hoho, karoti pamoja na nyanya.

Soko la mazuria likiwa na mazuria mazuri ya aina tofautitofauti na yenye rangi kadhaa, huku baadhi yakiwa yametandikwa chini na mengine yakiwa yamesimamishwa tayari kwa ajili ya kuuza.

Wamama kadhaa wakiwa sokoni huku wawili wakiwa wameketi kwenye viti wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya na vitunguu, ili aweze kujipatia kipato kwa ajili ya kujikimu kimaisha.

Soko likiwa limejaa wateja wa aina mbalimbali, wanawake kwa wanaume, watu wazima kwa vijana wakiwa wanapita humo sokoni wakiwa wanaangalia bidhaa mbalimbali, kama zile nguo hasahasa za kike kwa ajili ya kununua kwa manufaa yao.

Wanawake mbalimbali ambao ni wafanya biashara wakiwepo sokoni katika kuuza bidhaa zao kama vile nyanya, vitunguu, matikiti maji, nazi, tango pamoja na vinginevyo kwa ajili ya wateja wao wanaokuja sokoni kwa ajili ya kununua bidhaa hizo.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika simu ya mkononi, huku akitumia huduma za pesa kwa njia ya simu, ambapo kunakuwa kuna menyu ya huduma mbalimbali, kama vile: kutuma pesa, kutoa, kuangalia salio ama kununua muda wa maongezi, na vidole vyake vikiwa kwenye harakati ya kuchagua au kubofya chaguo fulani katika mfumo huo wa kifedha.

Nyumba ya ghorofa mbili iliyo pakwa rangi nyeupe kwenye kuta, ikiwa na madirisha ya rangi ya kijivu na nyeusi, imezungushiwa uzio wa tofali za kuchoma tayari kwa ajili ya kupangishwa.

Maghorofa kadhaa moja likiwa na rangi nyeupe na mengine, yakiwa na rangi ya kahawia pamoja na krimu yakiwa tayari kwa ajili ya kufanya biashara ya kupangisha vyumba kwa watu ambao wanauhitaji wa sehemu za kukaa.

Duka kubwa la rejareja likiuza bidhaa mbalimbali hususani za wanawake kama vile nguo pamoja na mapochi, huku wanawake wakiwa wanapita humo na kuangalia hizo bidhaa kabla ya kununua.

Jumba la biashara linalouza nguo kadhaa kuanzia za watoto mpaka watu wazima ambapo milango yake imefunguliwa, na huku ikiwa na midoli kadhaa ikiwa imevishwa nguo, kwa ajili ya kuonyesha wateja jinsi gani nguo hizo zinaweza zikawakaa katika miili yao wakishazivaa.

Duka la nguo likiwepo ndani ya nyumba kubwa la kibiashara likiwa linauza nguo mbalimbali za kike na za kiume zenye rangi tofauti tofauti kama vile njano, rangi ya machungwa, bluu, zikiwa zimepangwa kwenye makabati tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Duka la nguo ndani ya jengo la biashara, likiwa na aina mbalimbali za nguo, kama vile: mashati, magauni na jaketi za rangi mbalimbali; zote zikiwa tayari kuuzwa kwa punguzo la asilimia arobaini.

Stoo inayohifadhi nguo mbalimbali za kiume kama vile mashati ya mikono mirefu yenye kola, nyenye rangi tofautitofauti kama vile: bluu, nyeupe, pamoja na pinki; ambazo zimefungwa katika mifuko ya nailoni. Pamoja na makoti ya mikono mirefu ambayo yamewekwa kwenye henga na kupangwa kulingana na rangi, kama vile: nyeusi, bluu mkolezo, pamoja na kijivu.

Duka la urembo la kike lenye bidhaa mbalimbali za kuvutia kwa ajili ya wanawake kama vile: cheni, hereni, miwani, viatu; pochi kadhaa zenye rangi kama vile: kahawia, nyeusi, damu ya mzee; pamoja na kofia nzuri zenye rangi: nyeupe, bluu pamoja na nyeusi.

Michezo ya watoto kama vile baiskeli na mipira ikiwa inatazamana na viti vya rangi tofauti tofauti kama vile bluu, kijivu na nyeupe vyote vikiwa vimepangwa ndani ya duka kubwa la rejareja tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Duka kubwa la rejareja likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile vipodozi kama mafuta, vifaa vya usafi, dawa za meno na vingine vingi huku, kukiwa na mteja wakike akiwa anapita akiangalia bidhaa zipi azichukue kwaajili ya manufaa yake.

Duka kubwa la rejareja lenye nafaka mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye magunia, huku zikiwa zimefunikwa na mifuniko ya plastiki tayari kwa ajili ya kuuza kwa wateja, huku zikiwa na lebo ya bei kulingana na kilo.

Sehemu ya duka kubwa la reja reja au “supermarket” yenye rafu nyingi upande wa kushoto zikiwa zimejaa mafuta ya kupika na viungo vya chakula, huku upande wa kulia ukiwa umejaa vyakula kama vile makaroni na mengine ya kupikwa.

Rafu mbili moja ikiwa imejaa vinywaji mbalimbali kama vile juisi, maji, na soda pamoja na rafu nyingine iliyokuwa imewekwa vyombo vya plastiki kama vile ndoo, na kapu za kuwekea nguo katika duka kubwa la rejareja.

Duka kubwa la rejareja lililojaza bidhaa mbalimbali, katika rafu zake kama vile vinywaji aina ya juisi ambazo zipo kwenye chupa za plastiki pamoja na juisi za matunda, ambazo zipo kwenye maboksi.

Mwanamke amevaa flana nyekundu na suluali nyeusi, huku alibana nywere zake, akiwa anatembea kwenye duka kubwa la rejareja akibeba kikapu chenye bidhaa ambazo anataka kununua Kwa ajili ya mahitaji yake binafsi.